Mkono umewekwa juu ya noti yenye dhamana ya shilingi mia mbili. Kando pia kuna noti yenye dhamana ya shilingi hamsini. Pia kuna sarafu zimepangwa zenye dhamana ya shilingi ishirini. Jamaa huyu anaonekana kuwa anahesabu pesa.